Huyu ni mnyama wa porini aitwaye duma. Duma ni mla nyama. Pia, yeye ndiye paka mwenye mbio zaidi kushinda wale wote walio porini.

Hii ni barabara kuu ambapo kuna gari tisa za kibinafsi, kuna mbili za kubeba abiria na kuna lori mbili za kubeba mchanga na kuna bodaboda moja.

Haya ni mabomba kumi na mbili makubwa, yamewekwa kando ya mti kando ya kiwanja kilicho na nyasi ya kijani.